Eneo la ndani lenye ustadi

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye meza zilizo na chupa zenye vinywaji, kuashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye safu zilizo hifadhi chupa zenye vinywaji vilivopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vilivyopangwa katika safu zilizonyooka kuashiria ni eneo la baa lenye kuuza vinywaji.

Watu wawili walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye safu zilizohifadhi chupa za vinywaji vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara ya uuzaji wa vinywaji.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji ikiashiria ni eneo la baa, linalofanya biashara ya kuuza vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi lenye rafu inayohifadhi chupa zenye vinywaji, zilizopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi lenye safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani, lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa kwa ustadi, lenye rafu zilizo hifadhi chupa zenye vinywaji vilivo pangwa katika safu zilizo nyooka, ikiashiria ni eneo la baa lenye kufanya biashara za kuuza vinywaji.

Vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi nyeusi, yaliyo katika eneo la ndani, ikiashiria ni eneo litumiwalo na wafanya biashara wa uuzaji wa magari kwa ajili ya biashara hiyo.

Eneo la wazi lenye vyombo vya moto aina ya magari, yaliyoegeshwa katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari ya aina tofautitofauti.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari, yenye rangi tofautitofauti kama vile nyeusi na rangi nyeupe kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa magari.

Chombo cha moto aina ya garii lenye rangi nyeupe lililoegeshwa katika eneo la ndani lililozungukwa na aina mbalimbali za magari, ikiashiria kuwa ni eneo litumiwalo na wafanyabiashara wa magari kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali za magari.

Chombo cha moto aina ya gari, lenye rangi nyeusi na nyeupe, lililoegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali ya magari. Ikiashiria ni eneo litumiwalo na wauzaji wa magari kwa ajili ya kufanya biashara ya kuuza magari.

Eneo la wazi lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya gari yenye rangi tofautitofauti kama vile rangi nyeupe na rangi nyeusi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari ya aina mbalimbali.

Mtu aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo “bidhaa za maziwa”, ikiashiria ni duka linalotumika kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko wa bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "TASMATI maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba pana duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo, "maziwa ATM" ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo "maziwa eitiem " ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapisha picha ya mnyama aina ya ng’ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyanma aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo ''maziwa atm'' ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko wa bluu na nyeupe, lililochapishwa picha ya mnyama wa aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Tasmati" na "Maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la njee ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo “Nyala kituo cha maziwa”, kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwaajili ya shughuli za uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, Kilichochapishwa maneno yasomekayo tieni bidhaa ya maziwa "MAZIWA ATM" ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya huuzaji na ununuaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo 'kieni bidhaa za maziwa'. Kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya shughuli za uuzaji na ununuzi wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa bei poa", ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe na maneno yasomekayo "Kaanani maziwa safi ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, yenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, lilochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa wakati wowote" itaashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, Yenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe ilochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo"maziwa ya "ATM" maziwa safi" kuahiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Eneo la nje mfano wa duka lililochapishwa maneno yasomekayo gsp maziwa, maziwa, bidhaa za maziwa ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko ya nyeupe na bluu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe, na maneo yasomekayo "Tassmatt maziwa ATM"Ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu iliyoegeshwa nje ya chumba cha duka yenye rangi ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasonyekayo "Maziwa Safi ATM", ikiaashiria ni mashine inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokovu lenye rangi mchanganyiko wa bluu na nyeupe, lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo MAZIWA ATM. Kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lenye rangi mchanganyiko nyeupe na bluu, iliyochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "TASSMATT MAZIWA ATM", ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine za kieletroniki mfano wa majokovu yalioegeshwa katika eneo la ndani. Yakiwa yamechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni duka litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "safi maziwa ATM"; ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la ndani, lenye rangi ya mchanganyiko wa bluu na nyeupe iliyochapishwa picha ya wanyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "TASSMATT maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika duka hilo.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM" ikiashiria ni mashine ambayo inatumika kwajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochorwa na kuchapishwa picha ya ng'ombe, na maandishi yasomekayo maziwa safi, ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliosimama katika eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Maziwa Atm", kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Watu waliosimama nje ya chumba, mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo, "Machani baa ya maziwa", kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo "lemazi maziwa" "maziwa safi". Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "RABAI MAZIWA ATM"; ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa ya maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu; lenye rangi nyeupe, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "kieni bidhaa za maziwa, maziwa ATM". Ikiashiria ni eneo la duka lenye mashine ya kielektroniki, itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni eneo la nje ya duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe na bluu, iiliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ngombe na maneno yasomekayo (TASSMATT) maziwa ( ATM) ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya ng'ombe na maandishi yasomekayo emvemu kituo cha maziwa kuashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, liyoegeshwa eneo la ndani mfano wa duka, ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo " TASMATI MAZIWA ATM " ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo "maziwa safi", huku ndani kukiwa na mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu lenye picha ya ng'ombe. Ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko nyeupe na bluu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM" kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo, "maziwa ATM, maziwa safi yanapatikana." Kuashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ngombe na maneno yasomekayo "maziwa safi, maziwa atm", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mwanamke aliyesimama nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo"Mikumbune maziwa bar", ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko buluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe. Na maneno yasomekayo "maziwa ATM" . Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maandishi yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maandishi yasomekayo "shamba la edeni bidhaa za maziwa, maziwa ATM" ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielekitroniki mfano wa jokofu yenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo (maziwa ATM) maziwa safi yanapatikana, ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyoegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka, ikiwa imechapishwa maandishi yasomekayo "MAZIWA ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa katika duka hilo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa safi, ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko ya bluu na nyeupe, lililochapishwa maandishi yasomekeyo "Glata maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokovu lenye rangi ya bluu na nyeupe, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM" kuashiria ni mashine maalumu inayotuma kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "mariveli maziwa baa ya maziwa" kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM", ikiashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili uuzaji na ununuzi wa maziwa.

Eneo la wazi lilozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile viti meza makabati linalotumikwa kwaajili ya mauzo ya bidhaa hizo

Eneo la ndani lilozungukwa na samani mbalimbali

Meza iliyotengenezwa kwa mbao iliyoegeshwa katika eneo la ndani, lililo zungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa, viti na meza, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji, na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, meza, na vitanda ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani kamavile masofa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Watu wawili waliovalia mavazi maalumu, wakiwa wameshikilia vifaa vya kutengenezea samani katika eneo la wazi lililozungukwa na mbao pamoja na bidhaa za samani, kama vile kabati. Kuashiria ni wauzaji na watengenezaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina tofauti tofauti kama vile makabati, sofa na meza, ikiashira ni eneo litumiwalo na wauza samani kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao kilichopakwa rangi ya kahawia, kilichoegeshwa katika eneo la wazi ni lilozungukwa na vyombo vilivyohifadhi rangi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lilozungukwa na bidhaa za samani kama vile meza, masofa, makabati. kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa hizo za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa, meza, viti pamoja na makabati, kuashiria ni eneo litumiwalo na wauzaji wa bidhaa za samani kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyeshika kifaa cha kutengenezea samani akiwa katika eneo lililozungukwa na mbao ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi, lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: masofa, vitanda, meza, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya utengenezaji, na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za ndani za aina tofautitofauti kama vile masofa, viti na meza vikiwa, ikiashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya huuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Eneo la wazi lilozungukwa na bidhaa za dhamani kama vile viti, mbao zinazo onyesha ni sehemu ya uuzaji wa bidhaa za dhamani

Watu wawili walioshikilia vifaa vya kutengenezea samani, katika eneo lililozungukwa na mbao, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la nje la duka kubwa, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Ashley samani" hapa ni nyumbani kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za samani.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia katika eneo lililozungukwa na bidhaa za samani kama vile vitanda na meza, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani, zenye rangi tofautitofauti kama vile masofa, viti, meza na vitanda kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa bidhaa za Samani kama vile meza na viti vyenye rangi nyeusi, likiashiria ni eneo ambalo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za Samani.

Eneo la ndani limezungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile masofa, meza na viti. Ikiashiria ni eneo litumikalo na wauzaji wa samani kwa ajili ya kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, meza, vitanda na kabati hushiria ni eneo walitumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani zenye rangi tofautitofauti kama vile: masofa, vitanda, makabati na viti kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na samani za aina mbalimbali kama vile; masofa na vitanda kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za samani.

Mtu alieshika kifaa cha kutengenezea samani, katika eneo la wazi liliozungukwa na mbao zenye ukubwa tofautitofauti, ikiashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile; masofa, viti na meza, ikiashiria ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani za aina tofautitofauti, kama vile; meza, masofa, na viti kuashiria ni eneo litumiwalo na wauzaji wa bidhaa za samani kwa ajili ya biashara hiyo.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile kabati, viti, masofa ikiashiria ni eneo litumikalo na wauza samani kwa ajili ya uuzaji wa samani za aina tofautitofauti.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa tofautitofauti kama vile: maharage, nyanya na viazi vikiashiria ni eneo la sokoni kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautitofauti.

Watu wawili walioshikilia moja ya bidhaa lenye bidhaa mbakimbali likitumika kama eneo la soko

Watu wawili walioshika mboga mboga za majani katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali kama vile vifungashio, ndizi na nyanya, kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzu wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, biringanya, eneo linaonekana ni kwaajili ya uuzaji wa bidhaa.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina tofautitofauti kama vile vikapu, mazuria na nguo kuashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautitofauti.

Eneo la wazi kwenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile: mbogamboga za majani na papai, na ndizi; likiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile; nyanya, mbogamboga za majani na mayai. Kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile mananasi, ndizi na maembe. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali, ambao ni eneo la soko.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali, kama vile vitunguu maji, bamia na machungwa, kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa chini kama vile viazi, mbogamboga za majani na matunda. kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile mihogo, nazi na nyanya, kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa tofautitofauti kama vile: kabichi, matango, pilipili hoho na karoti. Kuashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji na manunuzi ya bidhaa tofauti tofauti.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko la watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile vitunguu maji, ndizi, maboga na mahindi, kuashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka, kama vile vyombo vya ndani ikiwa sheria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile mapapai, vitunguu, na ndizi ikiashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu na bidhaa zilizopangwa katika safu zilizonyooka kama vile mchele, maharage kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Mtu aliye simama katika eneo la wazi lenye bidhaa aina ya zao la kitunguu, lililopangwa katika kifungashio maalumu yenye rangi ya bluu ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile:vitunguu maji, karoti na maembe, kuashiria ni eneo la soko, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya mboga za majani na vitunguu kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo Kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile nyanya ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina tofauti tofauti.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile maembe, matikitimaji na ndizi. Kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji, na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile:machungwa, mapapai na ndizi kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajii ya uuzwaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Mtu aliye katika eneo la wazi, lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile; vitunguu maji, nyanya na ndizi, kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu wa aina tofauti tofauti kuhashiria ni eneo la duka kwaajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa aina ya nguo za aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu na nguo, ikiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya ununuzi na uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye viatu vya aina mbalimbali, kama vile; viatu vya wakubwa na viatu vya watoto, ikiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa a ina ya viatu vya aina tofautitofauti. Likiashikiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani liliogawanywa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa aina ya nguo aina tofautitofauti kama vile mashati na suruali. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za nguo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa aina ya nguo ikiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali kama vile nguo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka; zenye bidhaa aina ya nguo za aina tofautitofauti, na mabango yanayoonyesha punguzo la bei kwa asilimia arobaini, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa aina ya nguo za aina tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali, kama vile; nguo na mabegi ikiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililo pangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo huku mabango yakionyesha punguzo la bei kwa asilimia arobaini, kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo, na mabango yaliyochapishwa mapunguzo ya bei hadi asilimia arobaini, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile viatu vyenye rangi tofautitofauti, likiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika Safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali Kama vile, vifungashio na chupa za aina tofautitofauti, likiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka; zenye chupa za aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa; litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali.

Eneo la ndani lilopangwa katika safu zilizonyooka ikiwa ni sehemu ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa kam vile viatu

Mtu aliyesimama pembezoni mwa safu zilizonyooka zilizohifadhi chupa za vinywaji mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye chupa za aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za aina mbalimbali kama vile vinywaji.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la ndani ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, yenye vifungashio vya bidhaa tofautitofauti, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji, na ununuaji wa bidhaa mbalimbali.

Mtu aliyesimama katikati ya eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa mbalimbali kama vile chupa zenye vinywaji tofautitofauti. ikiashiria ni eneo kubwa la ndani ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa.

Eneo la ndani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa aina ya viatu vyenye rangi tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali, kama vile viatu.

Mkono wa mtu ulioshika moja ya bidhaa, pembezoni mwa safu zilizopangwa zenye bidhaa za aina tofauti tofauti katika vifungashio mbalimbali. Kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofauti tofauti.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile; chupa zenye vinywaji tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizo nyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zilizo hifadhi bidhaa za aina tofauti tofauti, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina tofauti tofauti.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka; zenye bidhaa za aina mbalimbali, kama vile chupa zenye vinywaji na vyombo; kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile matikitimaji na mbogamboga za majani, kuashiria ni eneo la duka kubwa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa aina mbalimbali.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika moja ya bidhaa pembezoni mwasafu zilizonyooka zinazohifadhi bidhaa za aina mbalimbali kama vile maji, vinywaji vilivyo katika vifungashio tofautitofauti, kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa za aina mbalimbali.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa safu zilizonyooka zenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile; pilipili hoho, matango na tangawizi. Kuashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.